Boksi ndogo imesimamishwa na pembeni yake kukiwa na chupa yenye rangi nyeupe na mfuniko wa rangi ya kijivu, mbele yameandikwa maneno yenye herufi ndogo ili kuonesha maelekezo ya dawa.

Kikopo kidogo cheupe chenye ujazo wa lita moja kinamfuniko mwekundu kinatumika kwenye kuweka dawa za mifugo kama vile: ng'ombe, mbuzi, kuku na kondoo.

Dawa mbalimbali nyingine zikiwa kwenye paketi ndogo na zingine zikiwa kwenye vibobo, vimewekwa ndani kwenye safu ndefu kwenye duka la kuuza pembejeo za kilimo na dawa kwa ajili ya mifugo na mazao.

Upande mmoja ukiwa na mfuko wa mbolea ya nafaka, na upande mwingine mkono ulioshika virutubisho hivyo, ambavyo vinatumika kwenye kuongeza rutuba kwenye udongo, ni pembejeo muhimu sana kwa wakulima, ili kuongeza mavuno.

Kiroba chenye rangi nyeupe kimeandikwa na maneno yenye rangi ya kijani na mengine ya rangi ya bluu, kimesimamishwa kikiwa na ujazo mzito wa mbolea ambao unaweza kutumika kwenye mashamba ili kuupa udongo virutubisho, mazao yaweze kukua Vizuri.

Kiboksi kidogo cha kutunza dawa za mifugo yaani ng'ombe inayoitwa "BOZON", kwa juu ina mstari mpana wenye rangi ya damu ya mzee na chini kuna sehemu kubwa yenye rangi nyeupe iliyoandikwa maneno meusi.

Wafanyakazi waliovaa mavazi maalumu na kofia za plastiki, wapo ndani ya kiwanda kinachotumika kukusanya na kutengeneza mbolea, wakiwa wameshika viroba vizito na kuvisogeza pembeni.

Kikundi cha watu wanaume kwa wanawake wamevalia barakoa na wamesimama nyuma ya meza, ambapo juu yake kuna chupa nyingi zenye dawa na pembejeo za kilimo, huku wakiwa kwenye shughuli ya kuuza na kununua.

Duka la kisasa kwa ajili ya kuuza dawa za mifugo na mimea na pembejeo za kilimo, chini likiwa limewekewa zulia la rangi ya damu ya mzee, lina meza na kiti kwa ajili ya muuzaji na mteja kuketi.

Kijana mmoja amechuchumaa ndani ya chumba ambacho kuna viroba vingi vya rangi nyeupe vinavyobeba mbolea yenye uzito wa kilo hamsini, ambapo inaweza kutumika kwenye mashamba ili kuupa udongo rutuba.

Kifungashio kina picha ya kuku ikionesha kuwa inatumika katika matibabu ya magonjwa ya ndege, dawa hio inatumika kwa ajili ya kuzuia na kutibu ugonjwa unaoitwa kokodiosisi.

Wafanyakazi waliovaa sare za kijani na mabuti wapo kwenye zoezi la kuchagua chupa za plastiki zilizojichanganya na udongo ili kuweka mazingira safi.

Pakiti ndogo yenye rangi ya kijani kwa ajili ya kufungashia dawa ya kutibu minyoo kwa mbwa. Kuna picha iliyochorwa mnyama mwenye furaha kuthibitisha madhumuni ya dawa hii.

Kikundi cha watu wanaojihusisha na uuzaji wa mbolea na dawa kwa ajili ya mifugo na mimea, wamesimama pamoja wawili wakishika viroba na mmoja akiwa ameshika kidumu na kuchuchumaa.

Bango dogo lililoandikwa maandishi ya herufi kubwa kwa rangi nyekundu na kijani, likionyesha duka linalouza pembejeo za kilimo na dawa kwa ajili ya mifungo.

Kichupa kwa ajili ya kuwekea dawa za mifugo kimesimamishwa chini kikiwa kimeandikwa maneno ya herufi ndogo, kwa ajili ya kumwelekeza mtumizi na juu kuna maneno yaliyoandikwa kwa herufi kubwa ili kuonyesha aina ya dawa.

Dawa ya kutunza mifupa na viungo vya wanyama wa kufugwa ipo ndani ya kichupa chenye rangi ya zambarau. Pembeni yake kukiwa kimechorwa mnyama wa kufugwa ambaye ni mbwa. Kimeandikwa maneno mbalimbali zikionyesha aina ya dawa na matumizi yake.

Chumba kikubwa kimepangwa makopo yenye rangi nyeupe, yaliyojazwa mbolea, ambapo kila moja lina uzito wa kilo hamsini, inayotumika kwenye mashamba kuupa udongo virutubisho.

Chupa ndogo nyeupe yenye mfuniko mweusi, kwa ajili ya kuwekea dawa ya mifugo kimesimamishwa, nje yake kikiwa kimeandikwa maneno yanayompa maelekezo mtumizi, ili aweze kuweka dozi nzuri kwa ajili ya wanyama.

Mifuko mikubwa yaani viroba imejazwa mbolea iliyotengenezwa kiwandani, kwa ajili ya kupelekwa kwenye mashamba ili mimea iweze kukua vizuri, imewekwa ndani ya chumba kimoja chenye mwanga hafifu.

Shamba kubwa linalolimwa vitunguu maji kwa ajili ya biashara, ambapo kuna matuta mengi na katikati ya kila tuta, limepitishwa bomba jeusi la kumwagilia maji kwenye udongo kuupa unyevunyevu ili mimea kuweza kukua vizuri.

Mkulima wa jinsia ya kiume yupo kwenye shughuli ya kukusanya na kuvuna nyanya zilizoiva kwa ajili ya biashara, na njia ndogo iliyowekwa katikati ya matawi ili kumruhusu kupita vizuri bila kuharibu mazao.

Shamba la mazao kwa ajili ya biashara, ambapo kuna nyanya kubwa nyekundu, na nyingine za kijani zikiwa zinaning'inia kwenye matawi ya miti, tayari kwajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Mkulima mmoja wa jinsia ya kike anachambua matunda yenye rangi nyekundu na mengine yenye rangi ya kijani ndani ya kiroba na bei kubwa na kuyapakiwa, tayari kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Eneo la shamba ambapo kuna viroba vyenye rangi nyekundu, vinavyotumika kukusanya mazao yaliyovunwa, yani viazi kwa ajili ya biashara ili kuviweka tayari kupakiwa na kupelekwa sokoni.

Mkulima wa jinsia ya kike yupo ndani ya eneo la shamba, akifanya shughuli ya kukusanya viazi mviringo na kuviweka pamoja kwenye rundo kubwa, kwa ajili ya kuvisafisha na kuviweka tayari kwa ajili ya biashara.

Shamba la kisasa la pilipili hoho zenye rangi ya machungwa kwa ajili ya biashara. Kuna mfuko mweupe uliowekwa chini ambapo kuna udongo ndani yake na sehemu ndogo iliyoachwa wazi ili mti uweze kuchipua.

Wanawake wawili waliobeba mazao ya mboga. Kila mmoja akiwa na kreti iliyosheheni bidhaa za biashara. Mmoja ameliweka kichwani na mwingine ameshikilia mkononi.

Kikundi cha wakulima wamevuna pilipili hoho za rangi ya kijani na kuziweka kwenye matenga yaliyojazwa vizuri, wapo kwenye eneo la soko ili kuwavutia wateja wawezekuja kwa wingi na kununua.

Kikundi cha wakulima wakiwa kwenye shughuli ya kuchambua matunda yenye rangi nyekundu kwa ajili ya biashara, kuna kiroba kilichotandikwa chini na mazao mengi juu yake, kila mmoja anaelekeza mkono ili kubagua yale yaliyo safi.

Mkulima mmoja aliyevaa viatu maalumu kwa ajili ya kujikinga miguu yaani mabuti, anapita katikati ya shamba la vitunguu maji na kukagua majani yake ili kuangalia maendeleo ya mazao.

Wafanyakaz wawilii wako mbali ya eneo la shamba wakifanya shughuli ya kuweka karoti ndani ya viroba na kuvifunga vizuri kwa ajili ya kusafirisha iliwaweze kufanya mauzo ya biashara.

Shamba kubwa lenye matuta ya mazao tofauti tofauti, yanayotumika kwenye biashara, katikati ya kila eneo kumewekwa njia ndogo, inayomuwezesha mkulima kupita, katika shughuli zake za kupalilia na kuvuna.

Wanawake wanaofanya kazi ya kuchagua karanga wakiwa wameketi chini kila mmoja ana chombo chake cha kuchambulia, na nyuma kuna rundo kubwa la karanga zilizokwisha kuchambuliwa kwenye mifuko iliyojaa, tayari kwa ajili ya biashara.

Shamba la mazao ya biashara ambapo kuna nyanya, zilizoning'inia kwenye nyaya yaani kutoka kwenye shino chini kuna mabomba yaliyopitishwa ili kumwagilia maji kwenye udongo kuupa unyevunyevu mimea iweze kukaa vizuri.

Kubwa la matunda ya rangi nyekundu kwa ajili ya biashara ya mitandao chini kwenye karibu na rundo, kuna mifuko mikubwa na watu wamesimama karibu yake, huku wakifanya shughuli ya kusambaza na kuuza.

Viazi vitamu vinevunwa kutoka shambani, kwa ajili ya biashara, vimekusanywa pamoja kwenye rundo kubwa na kuwekwa tayari ili kupakiwa na kuwekwa kwenye viroba kupelekwa sokoni.

Maembe mabichi yakiwa yamewekwa kwenye kreti za plastiki zenye rangi ya bluu, hapo yamepakuliwa tayari kwa ajili kusafirishwa kuuzwa au kusindikwa. Zao hili linathamani kubwa kwenye biashara.

Wafanyakazi wakiwa katikati ya eneo la shamba, wakifanya shughuli ya kukusanya mazao ya biashara na kuyaweka ndani ya viroba vyekundu, kuvipakia vizuri ili viweze kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wafanyakazi wapo kwenye shughuli ya kukusanya mananasi kwa ajili ya biashara na kuyaweka kwenye matenga mekundu tayari ili kuingizwa ndani ya gari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kikundi cha wafanyakazi wakiwa kwenye shughuli ya kuchambua mazao kila mmoja akiwa ameketi chini na mbele yake kuna rundo kubwa la matunda yenye rangi nyekundu ambayo hayo yana thamani kubwa sana kwenye shughuli za biashara.

Mkulima aliyevaa mabuti ili kukinga miguu yake mbali na wadudu na mimba ichomayo. Yupo kwenye shamba la mapapai akitunguwa mojawapo lililoiva kutoka kwenye mti uliosimama.

Kikundi cha wakulima waliovaa sare maalumu wanapita katikati ya shamba la nyanya, ili kuzikusanya zile zilizoiva na kuziweka ndani ya matenga kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya biashara.

Kikundi cha wakulima, wamekusanya na kuvuna viazi kwa ajili ya biashara na kuvikusanya kwenye sehemu moja, kuvichunguza ili vizuri viweze kuwekwa kwenye matenga na kusafirisha sokoni kwa ajili ya biashara.

Mtu mmoja jinsia ya kike akiwaameshilka beseni mojka ili kuvuna matunda mekundu, yatokanayo kwenye mti wa shamba wenye majani ya rangi ya kijani ilikuyapeleka sokoni kwaajili ya mauzo yaani biashara.

Mazao ya karoti kwa ajili ya biashara, yamewekwa kwenye matenga ya rangi tofauti, kama vile; nyekundu, kijani na bluu. Wafanyakazi wanayapanga vizuri ili kuyapakia na kuyapeleka sokoni.

Mkulima amechuchumaa katikati ya eneo kubwa la shamba na kushikilia viazi alivyovivuna mkononi, ili kuvikusanya vikiwa vingi aweze kuvipeleka sokoni kwa ajili ya biashara, ili aweze kujipatia kipato.

Kikundi cha wakulima wanaokusanya na kuvuna viazi kwa ajili ya biashara wameviweka kwenye viroba vingi tofauti tofauti, tayari kwa ajili ya kuvipakia na kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa kwa ajili ya vitunguu vya biashara, ambapo udongo umemwagiliwa vizuri na una unyenyevu mwingi ilikuupa mizizi virutubisho, na kuwezesha mimea hiyo muhimu kukua na kuchipua vizuri.

Mkulima amesimama mbele ya rundo kubwa la mbaazi zilizovunwa kwa ajili ya biashara, ambapo hapo anaangalia zile zinazofaa kwa ajili ya biashara na kuziweka ndani ya ndoo ya rangi ya kijani.

Sehemu ya shamba ambapa kuna eneo lilioachwa wazi yaani halina majani, kumruhusu mkulima kupita akiwa kwenye shuguli za kupalilia na kuokota mazao kutoka kwenye shamba. Juu kuna anga la bluu lenye mawingu mepesi.

Wakulima wameotesha mbegu kwenye ardhi yenye rutuba nazo zimeanza kuchipua. Pembeni ya kila mstari wa mazao Kuna bomba jeusi linalopitisha maji kwenye udongo ili kuupa virutubisho.

Mkulima ameweka trei ndogo kwa ajili ya kukusanya mazao kwenye shamba hapo ameweka vitu vya aina mbalimbali kama vile, ndizi karoti, mboga za majani na vitunguu.

Wakulima wamechanganya mazao ya aina mbili tofauti, ndani ya shamba moja, yaani mahindi pamoja na matikiti maji, kumeachwa njia moja kati kati ya shamba ili kumruhusu anapofanya kazi zake za kupalilia na kuvuna.

Mkulima anainama akiangalia kwa ukaribu kabisa kabichi zilizopandwa, mimea imepandwa kwenye mistari iliyonyooka ambapo inaonyesha umakina wa kazi yake, yupo katika shamba kubwa aki hakikisha afya ya mazao yake.

Shamba la kisasa ambalo lina treha ndefu maalumu, nyingine zikiwekwa mahususi kwa ajili ya kupanda miche na nyingine kwa ajili ya kupanda mboga za majani, katikati kukiwa na njia iliyoachwa wazi inayomruhusu mkulima kupita.

Shamba kubwa linalotumia mfumo wa kisasa kwa ajili ya kulima na kuvuna mboga za majani, ambapo kuna mashine maalumu zilizowekwa chini na kuwekewa mabomba yenye vitobo vidogo, ili kuruhusu mimea kuchipua kwa juu.

Shamba kubwa la kisasa lenye vitengo vyenye namba tofauti kama vile ishirini, ishirini na mbili na ishirini na tatu. Kuna trei zenye rangi ya blue na ndani yake kuna vyombo vyeusi ambapo mimea imepandwa humu.

Mashine ya kisasa inayotumika kwenye kilimo cha mboga za majani na njia za kihaidroponiki, ambapo kuna vibomba vidogo vinavyotoa maji kwenye chanzo na kuingiza ndani ya mabomba yaliyooteshwa mboga hizo.

Tekinolojia ya kilimo cha ndani ambapo mimea inazunguka katika sanduku maalumu mfumo huu wa kisasa unaruhusu uthibiti kamili wa mazingira ikiwa pamoja na mwanga na virutubisho kwa ajili ya mazao.

Mashine kwa ajili ya kilimo wenye rangi nyeupe inapita kwenye mabomba, ambapo mazao yamepandwa na kutoa matunda yenye rangi nyekundu ili kunyunyiza dawa kwa ajili ya maendeleo mazuri ya shamba.

Mashine kwaajili ya kilimo ipo katikati ya eneo la shamba ambapo kuna nyasi ndogo zilizo kauka, kwa mbele yake kukiwa na kifaa chenye rangi nyekundu kwaajili ya kukata na kukusanya majani.

Sehemu ya mnyororo ya uzalishaji wa chakula, ambapo kuna mimea inayochakatwa kwa mashine, ikipita kwenye mikanda ya kusafirisha. Teknolojia hii husaidia kuongeza ufanisi wa kazi na kupunguza upotevu wa mazao.

Mashine kwa ajili ya kilimo, inapita katikati ya shamba ikikatiza pembeni ya matuta, ambapo ina gurudumu dogo kwa ajili ya kutembelea, mfuniko wenye rangi nyekundu na juu imebeba tanki lenye rangi nyekundu kwa ajili ya kunyunyiza dawa.

Mashine kubwa inayofanya kazi kwenye mashamba, ina matairi makubwa kwa ajili ya kutembelea, kiti, na usukani kwa mtu anayeiongoza, na mfumo unaotumika kwenye kukata nyasi na kukusanya nyuma yake.

Mashine kubwa inayofanya kazi kwenye shamba inamagurudumu makubwa ya kutembelea na sehemu ya juu ili kuketi mtu anayeiongoza, mbele kuna mifumo ambayo imewekewa ncha kali ili iweze kung'oa majani na kusafisha shamba kwa ajili ya kilimo kwenye msimu ujao.

Mashine mbili zenye magurudumu makubwa ya kutembelea na rangi ya kijani, zinapita katikati ya eneo la shamba. Ili kusafisha na kuliandaa shamba kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo.

Mashine kwa ajili ya kilimo cha mazao ambapo ina matrei yanayobeba mimea ya aina tofautitofauti juu inatoa mwanga wa kutosha na joto jingi kwa ajili ya kukuza mimea.

Uvuvi wa samaki wazuri wenye rangirangi za kuvutia mmoja akiwa na mwili mpana, kichwa kilichochongoka na jicho lililopo pembeni, nyuma yake kuna mkia na pembeni kwa ajili ya kumsaidia kuogelea.

Kifaa cha kisasa chenye maji ndani yake, kinatumika kwenye uvuvi wa samaki wenye rangi za kuvutia, ambapo ndani vimewekwa vitu mbalimbali kama vile majani na udongo mweupe.

Uvuvi wa samaki wengi wenye rangi za kuvutia, ambapo kuna chombo kilichozamishwa ndani ya maji ili kuwatoa humo. Wengine wakiwa na rangi ya kijivu, pamoja na machungwa, huku wengine wakiwa wenye rangi nyeupe zenye madoa.

Uvuvi wa samaki wazuri wenye rangi za kuvutia wapo ndani ya maji yanayoakisi mwanga wa blue, kila mmoja akiwa na mwili na macho mawili, moja likiwa upande wa kulia na lingine akiwa upande wa kushoto.

Bwawa kubwa kwa ajili ya uvuvi wa samaki, ambapo samaki wengi wamekaa juu kabisa, sehemu ambayo wanaweza kuonekana kwa macho ya binadamu, hapo mvuvi anaweza kuingiza nyavu na kuwavuta wengi kwa ajili ya kuwapeleka sokoni kwa ajili ya biashara.

Nje ya duka la vyakula vimepangwa viroba vingi vyenye vyakula na nafaka za aina tofauti kama vile maharage, kunde, choroko, tangawizi na vyakula vingine mbalimbbali.

Miche midogo imepandwa na kuwekwa sehemu moja, kwa ajili ya kutunza mali asili ya nchi yani misitu hapo hutunzwa hadi pale itakapo kuwa na kuotesha vizuri kwenye sehemu zilizowazi.

Maliasili muhimu katika nchi yani misitu, kuna miti mirefu iliyooteshwa na chini kuna udongo ambao umefunikwa na majani yanayopukutika kutoka kwenye miti.

Watu wawili wenye furaha wakiwa kwenye shughuli ya kupanda miti, sehemu ambapo nyasi zimeunguzwa ili kutunza maliasili hii muhimu kwa ajili ya kizazi cha sasa na cha baadae.

Kikundi cha watu sita wanaojihusisha kwenye kutunza mali asili, yaani misitu. Wapo kwa pamoja wanaelekeza mikono yao chini ili kupanda miche midogo ya miti.

Utunzaji wa mali asili yaani misitu kwa kupanda miti, kuna sehemu kubwa iliyotengwa na kuwekewa sufuria nyingi ndogo ambapo kila moja ina mche ndani yake. Hii inapokua mikubwa hupelekwe kwenye sehemu maalumu kwa ajili ya kupanda.

Miti mikubwa na mirefu, ipo ndani ya msitu ambao ni maliasili ya nchi, kuna njia ndogo iliyoachwa katikati kwa ajili ya watu kupita, hapo amesimama mnyama aitwaye mbu.

Kilimo cha mboga za majani za kutumia mfumo wa kisasa unaitwa haidroponi, ambapo kuna mabomba marefu meupe yaliyopangwa na kuwekewa vitundu vidogo ili kuruhusu mimea hiyo kuchipua.

Kiimo cha mboga za majani kwa kutumia mfumo wa haidroponi, ambapo mabomba meupe marefu yamepangwa kwenye ngazi za kupanda ju na kuachiwa matundu madogo, ili kuwezesha mimea kuchipua.

mimea michanga iliyopandwa kwenye viombo mbalimbali ndani ya masanduku meupe. Huu ni mfumo wa kilimo cha wima unaotumia maji yanayotiririka chini mbinu hii utumika kuokoa ardhi na maji.

Shamba kubwa linalotumia mfumo wa haidroponi kwa kilimo ambapo kuna mabomba ili kupitisha maji na virutubisho, na juu limewekwa paa ili kuyakinga mazao na jua kali na mvua nzito.

Kilimo cha mimea kinachotumia mfumo wa haidroponi, yaani kuwekewa maji yenye dawa kwa ajili ya ukuaji bila kutumia udongo, ambapo kuna mabomba marefu yaliyopangwa na kuoteshwa mimea ndani yake.

Safu ndefu kwa kilimo cha mboga za majani kwa njia ya haidroponi. Yaani mimea hukua kwa kutumia maji yenye dawa bila kutumia udongo. Upande wa kulia na wa kushoto yameekwa mabomba marefu yanayopitisha maji kwa kila mmea.

Mkaguzi yupo ndani ya shamba linalotumia mfumo wa haidroponi kwajili ya mazao lililoko ndani ya chafu, yupo akikagua matunda pamoja na majani ili kuangalia maendeleo na afya ya mazao.

Mboga za majani zenye maumbo makubwa, yamefunikwa kwenye trei ndogo yakipita kwenye mfumo wa haidroponi. Hii mimea ipo tayari kwa ajili ya kuvunwa ambapo ni hatua ya mwisho kabisa ya ukuaji.

Mimea yenye majani ya rangi ya kijani kibichi imeoteshwa kwenye matundu madogo yaliyopo kwenye bomba jeupe na hutumiwa kwa kilimo cha haidrokoniki ili kukuza mimea, yaani maji bila udongo.

Shamba zuri na safi la kisasa linalotumia mfumo wa haidroponi kwa ajili ya kulima mboga za majani. Hapo kuna mabomba meupe yaliyopitishwa na kuachia sehemu ndogo ili kuruhusu mimea kukua vizuri.

Bustani la shamba linalotumia mfumo wa haidroponi kwenye kilimo, ambapo mabomba marefu meupe yamepangwa kwenye mstari na kutobolewa vitundu vidogo ili kuruhusu mimea kuchipua.

Mimea yenye majani madogo ya rangi ya kijani, yameota na kufunika mabomba meupe yanayotumika kupitisha maji yenye dawa kwa ajili ya kilimo ambapo kwenye mfumo huu, miimea haitumii udongo kwa ajili ya ukuaji.

Mimea yenye majani rangi ya kijani kibichi yameanza kukua kutokea kwenye tundu lililopo kwenye bomba jeupe, ambapo hapo mfumo wa kilimo wa haidroponi hutumika kwenye kilimo cha bustani.

Matrei ya rangi nyeupe yaliyowekwa vitobo kwa pembeni na udongo kwa ndani, yamewekwa miche ndani yake iliyoanza kuchipua ndani yake kukiwa na udongo laini ili kuweka maji.

Shamba dogo la bustani la mbogamboga linalotumika mfumo wa hydroponiki, hapo kuna mabomba ambayo yamewekwa maalumu ili kupitisha maji yenye virutubisho kwa Kila mmea, kwani haitumii udongo kwa ajili ya ukuaji.

Watu wawili wa jinsia ya kike na ya kiume, wapo ndani ya shamba lililopo ndani ya chafu, ambapo mimea imepandwa kwenye mistari mirefu na kuachiwa njia katikati kwa ajili ya wakulima kupita.

Mkulima yupo ndani ya shamba la nyanya ambalo linatumia mfumo wa kisasa wa teknolojia kwa ajili ya kilimo. Hapo kuna mabomba madogo yanayopitisha maji kwenye ardhi na miti mirefu inayoshikilia matawi ya nyanya.

Sehemu maalumu iliyotengwa kwaajili ya ufugaji wa wanyama na mayai, wamewekwa pamoja ambapo Kuna mabeseni marefu yanayotumika kuwekea chakula. Juu Kuna taa zinazotoa mwanga mweupe ili kuwapa joto.

Mashine maalumu kwa ajili ya kilimo, yanapita katikati ya shamba kwenye mistari yenye udongo ulioachwa wazi, na pembeni yake kukiwa na mistari ambako mimea imepandwa, na vifaa maalumu vya kunyunyiza maji ili kuupa udongo unyevunyevu.

Banda kubwa lenye mifumo ya kisasa kwa ajili ya kutororeshea vifaranga vya kuku, ndani humo kuna kamba ndefu zenye rangi ya machungwa zinatumika kushikilia mabomba yaliyowekewa vyakula.

Wafanyakazi waliovaa sare na barakoa wako ndani ya kiwanda, wakifanya shughuli ya kuokota mazao yaliyolimwa kwa ajili ya biashara na kuyaweka ndani ya vipakiti ili kuyapeleka sokoni.

Mashine kwaajili ya kilimo ipo katikati ya shamba, ambapo ina magurudumu makubwa ya kutembelea, sehemu ya kuka mtu anaye iongoza na mbele yake kuna mifumo maalumu kwaajili ya kutimua udongo ili uwe tayari kwaajili ya kilimo.

Kuku wakufugwa kwa ajili ya kuzalisha mayai wamewekwa ndani ya chumba kimoja, ambapo kuna vyombo viwili kimoja kwa ajili ya kuwekea chakula na kingine kwa ajili ya kuwekea maji na dawa.

Ng'ombe wa kuzalisha maziwa wa rangi nyeupe na nyeusi, wamepangwa kwenye mstari wakila chakula wapo katika banda la kisasa ambapo kuna utunzaji na usimamizi wa hali ya juu.

Shamba kubwa kwa ajili ya kilimo cha nyanya, zikiwepo nyanya zilizoning'inia kwenye matawi zikiwa na rangi ya kijani na nyingine zimeiva zikiwa na rangi nyekundu. Katikati kuna barabara kubwa inayomruhusu mkulima kupita kwenye shughuli zake za kutunza mimea.

Shamba kubwa linalotoa mazao mengi kwa ajili ya biashara. Wakulima wawili wanapita katikati wakiwa wamebeba mikoba nyuma yao, ili kukusanya mazao hayo muhimu na kuyatoa eneo la shamba na kuyapeleka kwenye sehemu ya matumizi.

Shamba kubwa la mboga za majini lililoko ndani ya chafu, ambapo Kuna mabomba ya kupitisha maji , ili Kila mmea uweze kupata maji kwa kiwango stahiki, na barabara ndefu inayoachwa wazi kwaajili ya mkulima kupita kwenye shunghuli zake za kulea shamba.

Mkulima ameshika jagi lenye rangi ya kijani na kupita katikati ya shamba ili kunyunyiza maji kwenye mimea midogo iliyo pandwa amevaa viatu maalumu ili kumkinga na miba na wadudu.

Shamba kubwa la mazao linalo tumia mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo kuna mabomba ya maji, yaliyo simamishwa na kuekewa chanzo cha maji kwa chini ili kuyaruhusu yapande na kumwagilia ardhi ambapo mimea imeoteshwa.

Shamba kubwa la mazao, linalotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo mabomba mengi madogo yenye rangi nyeusi yamepitishwa katikati ya shamba kwa ajili ya kumwagilia udongo.

Mkulima anatumia mfumo wa kisasa, kwa ajili ya umwagiliwaji wa mazao, yaani kumwagilia kwa mfumo wa matone, ambapo ameweka bomba kubwa jeusi chini ya ardhi, na kuruhusu mabomba madogo kutoa maji kupitisha kwenye mimea.

Shamba kubwa linalotumia mfumo wa kilimo cha umwagiliaji ambapo kuna bomba kubwa lenye rangi nyeupe limepitishwa kwa juu na kuwekewa vitobo vidogo ili kumwaga maji kwenye matuta ambapo mazao yameoteshwa.

Mabomba meusi marefu yamepitishwa katika sehemu ya shamba ambapo eneo limeachwa wazi kwa kuwekwa juu ya udongo. Ili kuupa udongo unyevuunyevu mimea inayokuja kupandwa hapo iweze kuchipua vizuri.

Mazao ya mboga za majani ambapo zina majani makubwa yenye rangi ya kijani kibichi yamepangwa kwenye mstari mrefu ndani ya shamba lenye matuta, ambapo mabomba meusi yamewekwa ili kupitisha maji na kuupa udongo unyevunyevu mimea iweze kukua vizuri.

Mabomba meusi yakiwa yamepangwa shambani, yaani chanzo kikiwa katikati na mengine yanatokezea kuingia ndani ya shamba kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji ili kila mche na udongo uweze kupata maji kwa kiwango stahiki.

Mkulima mmoja amesimama katikati ya shamba lenye miche, inayoanza kuchipua huku akiwa ameshika na kuvuta mpira mmoja unaotoa maji ili kila mmea uweze kumwagiliwa kwa kiwango stahiki.

Kilimo cha umwagiliaji kwenye shamba la mpunga, ambapo maji mengi yapo juu ya ardhi na matuta madogomadogo yamepangwa kwenye mstari, ili udongo wote uweze kupata unyevunyevu na kupata majimaji kuruhusu mimea kukua vizuri.

Mabomba meusi marefu, yamelazwa juu ya ardhi ya shamba, inayotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Sehemu ambapo udongo upo wazi ili kuupa unyevuunyevu kwa mazao yanayoanza kuchipua.

Shamba lipo ndani ya chapo ambapo mimea iliyopangwa katika mistari yenye majani makubwa ya rangi ya kijani. Mabomba meusi yemewekwa ardhini ili kupitisha maji kuelekea kwenye mizizi mimea iweze kuwa na afya nzuri.

Mandhari ya juu ya sehemu kubwa ya nchi ambapo kuna chanzo cha maji kilichopo katikati ya nchi kavu, pembeni yake kukiwa na udongo mwekundu na upande wake wa kulia kuna barabara ndefu inayoruhusu vyombo vya moto kupita.

Mandhari nzuri ya mlima mrefu Afrika, yaani mlima Kilimanjaro, chini yake kukiwa na miti yenye matawi mengi yaliyochanua na majani madogo yenye rangi ya kijani kibichi.

Mandhari ya juu ya eneo ambapo kuna milima vingi vinavyoonekana kwa mbali, vikiwa vimefunikwa na ukungu na mawingu hafifu, ambapo kwa mbele kuna mimea michanga na katikati kuna uwanja mkubwa.

Mandhari nzuri ya sehemu kubwa iliyofunikwa kwa milima mirefu ambapo juu yake kuna majani madogo yenye rangi ya kijani kibichi, katikati imekatiza njia nyembamba inayoruhusu vyombo vya moto kupita na watu waendao kwa miguu.

Mandhari ya juu ya sehemu ya nchi, ambapo kuna milima na mabonde vilivyofunikwa kwa nyasi fupi na miti yenye matawi mengi. Kuna vichaka vingi na nyumba ndogo, ambapo watu huishi humo.

Mandhari ya sehemu karibu na mfuko wa bahari ambapo kuna njia ndogo inayomwezesha mtu kupita kutoka nchi kavu kuelekea baharini pembeni kuna udongo ambao umefunikwa na majani ni rangi ya kijani kibichi.

Mandhari ya eneo kubwa la mbuga za wanyama, ambapo kuna nyasi ndogo zilizokauka twiga wawili wenye miguu minne kila mmoja na shingo ndefu, wakiwa wamesimama pembeni ya mti uliokaukiwa matawi yake.

Mandhari ya mbuga za wanyama ambapo kuna swala wengi wanaotembea, pundamilia mmoja mwenye mistari myeupe na myeusi, na kwa mbele kukiwa kuna mlima mkubwa uliochongoka kwenye anga la bluu lenye mawingu mepesi.

Mandhari ya misituni ambapo kuna njia ndogo inayomwezesha mtu kupita, kuna miti mingi na vichaka ambapo wanyama wadogo wadogo wanaweza kujificha, juu kuna anga la bluu lenye mawingu mepesi.

Mandhari tambarare yenye sehemu ya nchi ambapo kuna barabara ndefu ya vumbi, majani madogo yaliyokauka, miti na vichaka vingi, juu kukiwa na anga la bluu lenye mawingu mepesi.

Mandhari ya sehemu kubwa ya nje ambapo ardhi imefunikwa kwa majani yenye rangi ya kijani kibichi, kuna miti mingi na mbali kuna milima yenye kilimo kirefu inayofikia anga.

Mandhari nzuri ya eneo ambalo kuna barabara moja nyembamba, inayoruhusu magari kupita, mti mmoja wenye matawi uliochanua uliopo kando ya barabara, milima iliyojipanga kwenye mstari, na nyasi zilizokaushwa na mwanga wa jua.

Mandhari nzuri ya mto mkubwa, wenye maji yaliyotulia yanayoakisi anga la bluu. Katikati, kukiwa na sehemu ya nchi kavu yenye majani mengi na miti, na pembeni vivyo hivyo. Kwa mbali, kuna milima mingi iliyo jipanga kwenye mstari.

Mandhari ya ufukwe wa bahari wenye maji mengi yaliyotulia, yanayoakisi anga la bluu na pembeni yake kukiwa na nyasi nyingi yenye kijani kibichi na kuna njia ndogo inayowaruhusu watu wanaotembea kwa miguu kupita.

Mandhari ya sehemu kubwa tulivu, ambapo kuna nyasi ndogo za kijani kibichi, miti na milima iliyofunikwa kwa mimea iliyoota kwa asili na juu kuna anga la bluu lenye mawingu mepesi.

Mandhari ya sehemu ya nchi ambapo kuna ukame, udongo ni mwekundu hakuna nyasi na miti yake imeshakauka. Kuna vilima virefu vinavyofikia mawingu mepesi yaliyoko kwenye anga la bluu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia kwenye eneo la mbuga za wanyama, ambapo kuna wanyama wawili wamelala kando ya barabara iliyochongwa kwa magari yanayopita, yaani kwenda na kurudi wakati wa utalii.

Ufugaji wa wanyama nyumbani kwa ajili ya nyama na maziwa, kuna banda lililo tengenezwa kwa mbao ambapo wamehifadhiwa mbuzi wengi mwenye rangi mbalimbali kama vile kahawia na nyeupe, kila mmoja akiwa na masikio mawili pua na mdomo.

Ufugaji wa wanyama kwa ajili ya kujipatia maziwa na nyama. Ng’ombe wamewekwa ndani ya banda moja ambalo limetengenezwa kwa kutumia kuni ndefu na mabati. Hapo wanawekewa chakula na maji ili waweze kuwa na afya.

Mfugaji amevaa vazi maalumu na kujikinga kutokeana na nyuki, akiangalia mzinga kwa umakini mkubwa akiangalia sega iliyojaa nyuki na asali. Shughuli hii inasaidia kurina na kuvuna bidhaa muhimu za nyuki.

Wakulima Wanawake wawili wako pembeni eneo la shamba la mahindi, huku wakimuangalia mbuzi walimshika mkononi kwa umakini mkubwa ili kujua maendeleo ya afya yake.

Eneo kwa ajili ya kufugia bata limezungukwa na senyenge. Msichana mmoja kwa ajili ya kuwahudumia amesimama pembeni ya mlango na kunyoosha mkono wake ili kuwapatia chakula.

Wafugaji wawili mmoja akiwa amevaa barakoa anapita katikati ya banda la kisasa lenye kuku wengi, ambapo wamewekewa mfumo maalumu unaowawezesha kutoa vichwa na kula vyakula vilivyowekwa kwenye mabeseni yaliyotengenezwa kwa plastiki.

Pakiti ndogo ya kuweka mbegu zinazotumika kwenye kilimo cha maboga, pembeni imechora mistari yenye rangi ya kijani na pembeni yake kukiwa na mistari ya rangi ya njano, katikati imechora maboga mawili na jani lenye rangi ya kijani.

Mbegu zimeoteshwa ndani ya shamba kubwa lililoko ndani ya chafu, ambapo zimegawanywa sehemu tofautitofauti; nyingine zikiwa na maua ya rangi ya waridi na nyingine zikiwa na maua yenye rangi ya kijani.

Kilimo cha biashara kinachotumia mbegu kwa ajili ya kuzalisha mazao, hapo zimekwisha pandwa kwenye udongo na kuanza kuchipua ambapo kuna bomba jeusi, kwa ajili ya kupitisha maji na virutubisho kwenye mimea.

Mtu mmoja amesimama na kutabasamu akiwa ndani ya duka la kawaida, ambapo kuna safu ndefu zilizopangwa zilizowekwa vichupa za dawa, na pakiti za mbegu mbalimbali.

Mbegu za mazao mbalimbali kama vile maharage, zimewekwa kwenye vikapu vilivyojaa vilivyopo kwenye mazingira ya nje. Vingi vikiwa ni vikubwa na vingine ni vidogo vilivyowekwa juu ya ndoo.

Paketi ndogo za mbegu kwa ajili ya mazao mbalimbali, zimepangwa kwenye mistari miwili juu ya meza, ambapo kila paketi ina kitobo kidogo kwa ajili ya kuning'iniza zinapowekwa dukani.

Mbegu zimeoteshwa sehemu nzuri ya shamba ambapo kuna udongo wenye rutuba na unyevunyevu, hiyo husaidia kukua vizuri kwani zimeweza kutoa kamba ndogo yenye rangi ya uwaridi na majani mawili juu yake.

Mbegu za maua aina mbalimbali zikiwa zimefungashwa vizuri kwenye pakiti, ambapo kila kifungashio kina picha ya ua ili kumsaidia mnunuzi kujua kile anachonunua.

Paketi ndogo kwa ajili ya mbegu yenye uzito wa gramu mia mbili na hamsini, katikati imechorwa jani nyekundu na majani yenye rangi ya kijani kibichi, juu imewekwa kitobo kidogo kwa ajili ya kutundikwa inapowekwa dukani.

Paketi ndogo kwa ajili ya mbegu za mbogamboga ambapo imechorwa majani katikati na kuzungukwa na mstari wa njano juu yake kukiwa na mstari wenye rangi ya kijani.

Mbegu kwa ajili ya kilimo inayoitwa “royal” imewekwa kwenye pakiti ndogo, ambapo kwa nje kuna lebo ya bakodi nyeupe na nyeusi na katikati imechorwa majani yenye rangi ya kijani.

Shamba linalotumia mbegu kwa ajili ya mazao ambapo zimekwisha pandwa tayari na zimeanza kuchipua. Mimea mingi yenye kijani kibichi imepangwa vizuri kwenye mistari mrefu, ikiwa na njia katikati kwa ajili ya mkulima kupita.

Mimea midogo ya mbegu iliyopangwa katika mistari iliyonyooka kunabomba la maji la umwagiliaji linalopita karibu na kila mstari wa mimea, hii inaruhusu umwagiliaji wa matone ambao hutoa maji na mimea hukua kwa afya njema.

Mbegu kwa ajili ya kilimo cha biashara, zimewekwa kwenye pakiti ndogo zenye uzito wa gramu kumi. Kwa juu yameandikwa maneno kwa kutumia herufi kubwa yenye rangi ya kijani na katikati zimechorwa mazao yatokanayo na mbegu hizo.

Mbegu zimeoteshwa kwenye udongo wenye rutuba na kuanza kuchipua ambapo umemwagiliwa maji na kuwa na unyevuunyevu, hii inasaidia mimea kuweza kukua vizuri kwenye kiwango stahiki na mazao kuwa na afya njema.

Mbegu zimepandwa kwenye sehemu kubwa ya shamba na kuanza kuchipua, kwenye njia za mkulima kupita yameanza kuota magugu ambayo yanamzuia mtu kupita kwenye sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwenye shunghuli za kutunza shamba.

Mbegu kwa ajili ya kilimo cha biashara, zimewekwa kwenye mifuko iliyotengenezwa kwa katani ambapo kila mfuko una kibao chenye rangi nyeupe na maandishi meusi, inayoelezea aina ya mbegu.

Shamba kubwa linalotumia kilimo cha mbegu kwaajili ya biashara, ambapo hapo zimekwisha pandwa kwa kufukiwa chini ya udongo na kuchipua. Kuna mabomba marefu ha kupitisha maji kwa kila mmea.

Pakiti ndogo ya mbegu kwa ajili ya mazao ya kilimo, imewekwa lebo kubwa kwa juu na maneno yenye rangi ya kijani na katikati yake kuna maneno yenye rangi nyeusi na picha inayoonesha mimea yenye majani makubwa.

Trei nyingi zenye sehemu ndogo za kupandia mbegu ;ambapo kila mbegu imeweza kuchipua na kutoa mche mdogo wenye majani mawili ya rangi ya kijani kibichi, udongo wake ukiwa umemwagiliwa maji vizuri ili kuruhusu kukua.

Mbwa msafi wa kufugwa yupo ndani ya sehemu yake ya malazi, ambapo ana banda lililotengenezwa na mbao na chakula chake kimewekwa kwenye vyombo visafi vyenye mng’ao wa rangi ya kijivu.

Mbwa wawili wa kufugwa wapo eneo la nje ya mazingira yao ya makazi, ambapo nyuma yao kuna geti lililotengenezwa kwa chuma kila mmoja likiwa linafunga chumba ambacho wanatumia wakati wa kupumzika.

Mbwa wa kufugwa mwenye rangi ya kahawia amekaa ndani ya kibanda chake ambapo ndipo sehemu yake ya malazi, kimetengenezwa kwa kutumia mbao na juu kimewekewa paa kwa ajili ya kujikinga na mvua na jua kali.

Mbwa mkubwa anakunywa maji yaliyoko juu ya meza ya sehemu yake ya maradhi, ambayo imetengenezwa kwa kutumia mbao na juu kuna paa ili kumkinga na jua kali la mchana na mvua.

Kibanda kwa ajili ya malazi ya mbwa kimetengenezwa kwa kutumia mbao kimewekewa mlango mdogo kwa ajilii ya ulinzi, dirisha kwa ajili ya kupitisha hewa na paa ili kumkinga na jua kali la mchana.

Kibanda kidogo kwa ajili ya kuweka wanyama wa kufugwa, kimeandikwa maneno ja na ha, kimetengenezwa kwa kutumia mbao, juu kumewekwa bati ili kuwakinga na jua kali la mchana nje kuna vyombo maalumu vinavyotumika kwa ajili ya kuwekea chakula.

Mtoa huduma kwa wanyama akiwa amevaa barakoa, akiwa kwenye zoezi la kuchunguza ngozi ya mnyama aitwae mbwa, mwenye rangi nyeupe, macho mawili, pua ndogo na mdomo alioweka ulimi wake nje.

Watoa huduma wwa afya ya mifugo wawili wakiwa ndani ya chumba maalumu kwa ajili ya kuangalia wanyama. Mmoja ameshika bomba na kumuosha mnyama mmoja mwenye rangi nyeupe macho meusi, mdomo na pua, huku mwingine aliyevaa barakoa akiangalia kwa makini zoezi hilo.

Gari kwa ajili ya kusafirishia wanyama wa kufugwa, ambapo ndani zimegawanywa sehemu tofauti tofauti, kila mmoja akiwa ndani ya chumba chake, na mbele wamewekewa mlango ili waweze kutoka wanapofika sehemu wanapoenda.

Twiga yupo kwenye eneo la mbuga za wanyama ambapo kuna nyasi ndogo zilizokauka, majani makubwa, miti na vichaka vingi. Ana miguu minne, tumbo na shingo ndefu inayobeba kichwa kidogo.

Ndege wa mbugani amenyanyua mguu mmoja na kuachilia mabawa juu kwa ajili ya kuanza safari, ana rangi mbili kwenye mwili wake yani nyeupe na nyeusi ana kichwa kidogo chenye mdomo uliochongoka.

Mnyama wa mbugani yaani swala mwenye mwili mdogo miguu minne na pembe mbili zilizo chongoka, ameinamia nyasi nyingi zenye kijani kibichi ambacho ndo chanzo chake cha chakula.